Mtu ameketi chumbani na anatazama fomu kupitia kompyuta mpakato. Inaonekana ni njia ya kisasa ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Mwalimu alie kwenye skrini anaeleza mada kwa kutumia maandishi kwenye ubao.

Dirisha la amri inaonyesha horodha ya anwani za mtandao na aina zake, likionyesha taarifa za muunganisho wa mtandao katika kifaa fulani. Mfumo huu umetumika kufuatilia au kuchunguza miunganisho ya vifaa vilivyo katika mtandao mmoja.

Msichana mwenye nywele nyingi za msokoto amevaa sweta nyekundu na ameketi mbele ya kifaa cha kuonyesha maandishi. Akiwa makini sana huku kiganja chake kikiwa kimeshikilia kidevu. Anaonekana kuwa anafikiria kwa umakini au kushughulika na kazi fulani ya kiakili. Mazingira yake yanaonyesha sehemu tulivu ya kazi au masomo.

Chumba kimepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na vitanda viwili vyenye mashuka meupe na pazia ndefu upande wa madirisha. Kuna kabati kubwa la mbao lenye vioo, limesimama kati ya vitanda hivyo na meza ndogo ya kuandikia iko pembeni karibu na dirisha. Mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Katika maktaba hii, kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu. Meza ya kusomea na watu walioketi wakisoma kwa utulivu. Madirisha makubwa huingiza mwanga wa kutosha, ukichangia mazingira mazuri ya kujifunzia.

Bwawa hili la kuogelea lina maji masafi ya bluu yanayongaa chini ya mwanga wa mchana, limezungukwa na viti vya kupumzikia venye miti ya rangi ya machungwa. Ukuta wa nyuma unaonyesha sehemu ya jengo la kisasa na kuna miti michache upande wa kulia ikiongezea uzuri wa mazingira.

Ndani ya darasa kuna mpangilio wa meza na viti vilivyo pangwa kwa mistari iliyo nyooka. Ukuta wa darasa ni wa rangi ya krimu na sakafu inaonekana kuwa ni ya rangi ya hudhurungi. Hakuna wanafunzi walioko darasani hali inayoweza kuashiria kwamba masomo bado hayajaanza au yamekwisha.

Ndani ya chumba hiki, kuna viti na meza vilivyopangwa kwa mpangilio wa safu na mistari. Kila kiti kimeunganishwa na meza ndogo upande wa kulia hali inayoashiria kuwa kila mwanafunzi ameketi pekee yake kwa ajili ya kujisomea au kufanya mtihani. Viti vyenye rangi ya buluu na miguu ya chuma wakati meza ni ya rangi ya nyeupe.

Wachezaji wawili wapo uwanjani wakishiriki mchezo wa kandanda kila mmoja akiwa amevalia sare tofauti. Wote wanaonekana wakiwa katika harakati za kugombea mpira ishara ya ushindani mkali na kujituma uwanjani. Katika msingi wa picha kuna watu kadhaa waliokusanyika pembeni wakifuatilia mechi hiyo kwa makini.

Chumba kidogo kimepangwa kwa mpangilio rahisi kikiwa na kitanda kimoja, meza ya kazi na kiti cha plastiki. Mazingira inaonekana kuwa safi na tulivu kwa matumizi ya mtu mmoja. Kuna mto mwekundu juu ya kiti unaoleta muonekano wa kupendeza.

Wanafunzi wameketi ndani ya maktaba wakisoma kwa utulivu kila mmoja akiwa makini na vitabu vyake. Maktaba ina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia na dari yake ina muundo ambao unaoonekana wazi.

Mwanamke na mwanaume wameketi mezani katika chumba kilichojaa vitabu kwenye rafu wakionekana kuzungumza kwa utulivu. Mwanamke anaangalia mwanaume kwa tabasamu ishara ya mawasiliano mazuri kwa usikivu. Kwenye meza kuna vitabu karatasi jambo linaloashiria kuwa wanashiriki majadiliano ya kielimu au kazi ya kitaaluma.

Watoto watano wanashirikiana darasani huku wakifanya kazi ya pamoja mezani .Kila mmoja anaonekana kushughulika kwa umakini wakitumia vifaa vya kuchorea au kuandika. Mandhari ya darasa ni yenye mwangaza na kuna ramani kubwa ya dunia ukutani. Mazingira yanaonyesha ujumuishaji na usawa kwa wanafunzi wote.

Msichana mwenye furaha ameketi darasani akiwa na vifaa vya kuchorea mezani, anaonekana kufurahia shughuli ya ubunifu katika mazingira tulivu na yenye mwangaza wa asili, amevaa miwani na shati ya blue . Rangi ya penseli vimetapakaa mezani mbele yake.

Watu watatu wako ndani ya ofisi wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta ndogo. Mmoja ameketi akitazama skrini mwingine amesimama akichungulia na wa tatu anaonekana kutabasamu. Mazingira yanaonyesha sehemu tulivu ya kazi.

Mtoto wa kike ameketi darasani akiwa amevaa vifaa vya sauti vikubwa, huku akikuwa amevaa koti la manyoya meupe. Ameweka mikono yake mezani na anaonekana kumtazama kwa makini mwalimu wake ambaye yuko karibu na yeye akiwa katika mazungumzo au maelezo.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akimfundisha mwanafunzi kutumia bango lenye irabu pamoja na ishara ya lugha za alama. Mwanafunzi amevaa sare nyekundu na anaonekana kufuatilia kwa makini maelezo mwalimu. Kwa nyuma kuna ubao ulioandikwa kwa chaki unaoonyesha mada ya somo.

Watoto sita wameketi sakafuni wakimsikiliza mwanamke mmoja anayewasomea kitabu wakiwa kwenye chumba kilichojaa vitabu. Wote wanaonekana kuwa makini na wenye furaha uku mbwa mmoja mwenye manyoya meupe akiwa amelala karibu na wao, akishiriki katika shughuli hizo.

Msichana mwenye tabasamu amevaa vichwa vya kusikiliza na ameketi mbele ya kifaa cha kuonyesha maandishi akitumia mikono yake kwa umakinifu. Pembeni mwake kuna mwanamke anaye mtazama kwa furaha akiashiria hali ya uungwaji mkono. Mazingira ni safi na tulivu, yakiwa na mwangaza wa kutosha unaoingia kupitia dirisha. Jambo linaloonyesha hali ya amani na ushirikiano.

Wasichana wawili wanatabasamu kwa kufurahia wakiwa mezani pembeni mwa mabaki ya kuchora dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya kijani nje likitokea mwangaza wa kutosha. Mmoja wao amevaa sakafu nyekundu shingoni ambayo inapendeza sana.

Watu kadhaa wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza wakionekana kushiriki mazungumzo au shughuli ya kujifunza. Mwanamke aliye mbele anatabasamu pana na anashikilia karatasi mkononi mwake ishara ya furaha na ushirikiano. Pembeni yake kuna mwanamke mwingine anayemwangalia kwa tabasamu.

Watu watano wamesimama mbele ya jengo. Mmoja wao ni mtu mzima na wengine ni watoto. Wote wana miguu ya bandia na wanasimama kwa kujiamini huku wakitabasamu. Mavazi yao ni ya kawaida na wanaonekana kuwa na nguvu na matumaini. Mazingira ni safi na ya mwangaza mzuri.